Mimea ya saladi inakua vizuri ndani ya chafu kubwa ikitumia mfumo wa kilimo cha hydroponics .Mabomba meupe yamepangwa kwa usawa yakishikilia mimea midogo. Udongo mwekundu unaonekana chini.

Mazao mapya yanakuwa kwenye bustani ya kisasa ya hydroponic . Miche midogo imepangwa kwa usawa ikionyesha mbinu za kilimo bora. Wataalamu wawili wanafanya kazi kwa bidii nyuma wakihakikisha ukuaji wa mimea.

Mboga zimepandwa kwa usawa kwenye shamba la hydroponics . Zinakua kwa wingi kwenye mabomba meupe , zikonesha kilimo cha kisasa. Mazingira ya kijani kibichi yanaonesha uwekezaji katika teknolojia ya kilimo.

Mimea ya saladi inakua kwenye mabomba meupe ikionyesha mfumo wa kilimo cha kisasa cha hidroponiki ndani ya chafu. Mistari mirefu ya mimea imepangwa vizuri ikiashiria uzalishaji mkubwa.

Shamba kubwa la saladi limepandwa kwa kutumia mbinu ya hydroponiki, mimea ikikua kwenye mabomba. Safu ndefu za mimea ya kijani kibichi zinaenea mbali zikionyesha kilimo cha kisasa.

Mboga zinakuzwa kwa mbinu ya hydroponics kwenye safu wima. Miche midogo imepandwa kwenye mabomba meupe ikipata virutubisho kutoka kwenye tanki la maji. Hii inaonyesha kilimo cha kisasa kinachohifandhi maji na ardhi na nchini Kenya.

Mimea zimekuzwa kwa kutumia mfumo wa haidroponiki zikiwa zimepangwa kwenye safu. Mifumo ya mirija inapitisha virutubisho muhimu kwa mimea. Hii inawezesha mimea kukua bila kutumia udongo.

Usimamizi wa mimea unaendelea ndani ya chafu kwa kutumia mfumo wa haidroponiki. Miche midogo imepandwa kwenye mambomba ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo bila udongo.

Kundi kubwa la kuku wa kahawia. Wanatembea katika banda la kuku. Baadhi wanajushughulisha na vyombo vya chakula na maji vilivyowekwa katikati. Kuku hao wamefuga kwa madhumuni ya uzalishaji wa mayai au nyama.

Shamba kubwa la kabichi limepandwa kwa mistari mirefu na nadhifu. Majani mabichi ya kabichi yanastawi vizuri kwenye udongo wenye rutuba. Kwa umbali ardhi inaonekana ikiendelea na miti michache inaonekana.

Ngombe weusi na weupe ,wamejipanga kwenye zizi wakila chakula .Milango ya chuma inawatenganisha kuhakikisha kila mmoja anapata sehemu yake. Ngombe kadhaa wanatoa mvuke kutoa puani, kutokana na baridi.

Wafanyakazi kadhaa wamevaa sare za samawati na kofia za nyavu wakishughulikia nyanya. Nyanya zimesafirishwa kwenye mkanda mrefu wa kusafirisha na kupangwa kwa uangalifu.

Wafanyakazi waliovaa fulana ya kijani na vifuniko vya rangi tofauti wanaandaa mashada ya maua mezani. Waridi limefungwa kwa karatasi ya Hotheringi. Kila mmoja amejiinamisha kwa umakini katika mchakato wa kupakia maua.

Mkulima anatembea katikati ya bustani ya mimea iliyopandwa ndani ya chafu kubwa. Mimea hiyo imefungwa kwenye kamba ili kukuwa wima. Mazingira ya ndani yanaonekana kutunzwa vizuri, yakionesha ukuaji mzuri.

Ndani ya zizi kubwa kuna safu ndefu za nguruwe waliotunzwa. Kila nguruwe yuko kwenye kizimba chake, akionekana kunenepa vizuri. Mfumo wa uingizaji hewa unaonekana juu, kuhakikisha hewa safi. Hali hii inaonyesha ufugaji wa kisasa wa nguruwe.

Vifaranga wengi wamejaa ndani ya banda. Wamepangwa katika sehemu ndefu. Kamba nyekundu zimepishana juu yao zikionyesha mfumo wa kulisha. Hali hapa inaashiri ufugaji mkubwa wa kuku.

Ng'ombe kadhaa wenye rangi ya kahawia na nyeupe, wanakula malisho kwenye zizi. Zimefungwa kwenye vizuizi vya chuma, vinavyowatenganisha. Mmoja wao yuko karibu zaidi, akionyesha uso wake.

Shamba kubwa la kabichi limejikita kwenye udongo wenye rutuba. Mistari mirefu ya kabichi iliyokomaa imejaa majani mabichi yaliyostawi vizuri. Jua linang'aa juu ya mimea, ikionesha afya ya mashamba.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani kibichi linaonekana wazi, likiendelea hadi mbali. Nyuma kuna majengo ya shamba na miti huku milima ikionekana kwa mbali. Mfumo wa umwagiliaji inafanya kazi ikionyesha kilimo cha kisasa.

Shamba la viazi lishe linaonekana wazi likiwa na mimea iliyostawi vizuri. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa ukihakikisha maji yanafikia mimea hayo moja kwa moja. Udongo mwekundu unaashiria rutuba. Mazingira ya kilimo yanavutia yakionyesha juhudi za uzalishaji.

Mashamba yaliyolimwa yemetiwa maji kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji. Maji yanatirirka kwenye mifereji midogo, yakipita mirija ya plastiki iliyopinda. Utaratibu huu unahakikisha mimea inapata maji ya kutosha.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu limeandaliwa kwa ajili ya kilimo. Vipande vya mimea vimepandwa kwa safu nadhifu vikionyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji wa matone. Miti michache inaonekana kwa mbali. Ardhi imeandaliwa vizuri kwa kupanda mazao.

Shamba lenye mistari ya mimea midogo linaonesha mfumo wa umwagiliaji wa matone. Maji yamejaa kwenye mifereji kati ya mistari, yakionesha ardhi iliyolimwa vizuri na utunzaji wa mimea.

Shamba limelimwa na mimea michanga imepandwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeonekana ukitoa maji kwenye kila mmea. Watu wachache wanaonekana wakiendelea na shughuli zao za kilimo.

Shamba lililolimwa limeandaliwa kwa ajili ya kilimo. Mimea midogo imepandwa kwenye mistari iliyonyooka, ikionesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji wa matone. Mfumo wa bomba la samawati unatoa maji, jambo linaloashiria uwekezaji katika kilimo.

Shamba linaonekana likimwagiliwa maji kwa kutumia kifaa cha kunyunyizia. Maji yanarushwa kuelekea mimea iliyopangwa vizuri, kuhakikisha unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora wa mazao.

Shamba kubwa lenye udongo mwekundu limetayarishwa kwa ajili ya kilimo. Vipande vya mimea vimepandwa kwenye mistari mirefu iliyonyooka ikionyesha mbinu ya kilimo cha kisasa. Mfumo wa umwagiliaji unaonekana wazi kwa mabomba ya samawati na mirija midogo ikipita katikati ya mimea.

Shamba la mazao linapata maji kutoka kwenye tangi jeusi. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukipeleka maji kwenye mimea michanga iliyopangwa vizuri.

Shamba lina mistari mirefu ya mimea midogo. Mimea imepandwa kwenye udongo wenye rutuba. Mfumo wa umwagiliaji wa matone, unaonekana wazi. Mazao yanakua vizuri yakiashiria uvunaji mzuri.